Mtaalamu wa pembejeo za kilimo na mifugo akitoa elimu na mbinu za urasimu wa viumbe hai, kuboresha udongo na kupunguza gesi hatarishi, jambo linalowezesha ustawi wa mimea na wanyama kwa njia endelevu na rafiki kwa mazingira.

Dawa za mifugo, kama poda ya "tailosini" huuzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo kwa ajili ya kuzuia na kutibu magonjwa ya mifumo ya upumuaji kwa ndege kama kuku wa kienyeji, njiwa na ndege wa ndani.

Kabati la shelfu mbili zilizojaa dawa za wanyama na vifaa vya kilimo, zimepangwa kwa ustadi mkubwa aina tofauti za dawa zinaonesha umuhimu wa huduma bora, kwa mifugo ikihimiza afya na uzalishaji mzuri.

Shelfu iliyojaa dawa na vifaa vya kilimo vilivyopangwa kwa mpangilio madhubuti. Kila dawa inaonekana kuwekwa kando na kuonyesha aina tofauti za tiba za mifugo na kinga dhidi ya magonjwa. Huu mpangilio unaonyesha uangalifu mkubwa katika kuhifadhi bidhaa ili kuwahudumia wakulima na wafugaji kwa haraka na kwa ufanisi.

Dawa ya "Bioline" huingia mwilini mwa mnyama, kwa utaratibu ikipambana na wadudu na maradhi kwa ufanisi. Ni msaada wa kweli kwa mfugaji ikipatikana kwenye maduka ya tiba za mifugo.

Mkulima huhakikisha uzalishaji wa nyanya kwa ubora wa hali ya juu kupitia mbinu za kisasa za kilimo katika mazingira yaliyodhibitiwa. Jambo linalosaidia kupata mazao yenye afya na dhamani ya kibiashara kwenye masoko ya ndani na nje.

Nyanya zenye afya zikiwa na rangi ya kijani kibichi zimeota kwa usawa kwenye mazingira safi na yaliyotunzwa, dalili ya kilimo makini cha mazao ya biashara chenye lengo la mavuno bora na endelevu.

Mimea ya kahawa inaonekana kuwa na afya bora kwa kuwa majani yake ni ya kijani kibichi yenye mng'ao unaoashiria lishe nzuri na mazingira yaliyohifadhiwa, matunda ya kahawa yamekomaa kwa usawa yakionyesha kuwa mmea umepokea maji ya kutosha, mbolea sahihi na haujaathiriwa na wadudu au magonjwa jambo linalochangia kupata mazao ya biashara.

Ndani ya hewa iliyodhibitiwa kwa ustadi, pilipili hukua kwa ukakamavu, rangi yake kali ni ishara ya thamani, na kila tunda ni ahadi ya mapato katika soko linalotambua ubora kuliko wingi.

Mashine ya kilimo ikiwa kazini, trekta nyekundu ikilima shamba la mahindi kwa ufanisi, mchakato unaoonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, kuongeza tija na kupunguza nguvu kazi kwenye kilimo cha kisasa.

Ufugaji wa samaki ni njia ya kisasa ya kuzalisha chakula cha baharini kwa kutumia mabwawa yenye maji, yenye virutubisho kwa ajili ya samaki na mimea. Mfumo huu huwezesha maji yaleyale kutumika mara kwa mara, huku samaki wakitoa mbolea ya asili kwa mimea; na mimea yakisafisha maji kwa samaki. Hii ni mbinu endelevu na yenye tija kubwa kwa wakulima wadogo na wakubwa.

Samaki wa dhahabu huogelea kwa utulivu juu ya mawe yanayong’aa ndani ya maji safi. mazingira safi hutengenezwa kwa uangalifu ili kukuza maisha bora na uzalishaji wa kisasa wa samaki.

Kwenye kivuli cha mti mrefu pango la asili linahifadhi maisha huku eneo maalumu, likiwa tayari kwa wageni wa hifadhi kutazama uzuri na umuhimu wa misitu yetu.

Kilimo cha haidroponi kinatumia miundombinu ya mabomba maalumu ya plastiki ambayo huwekwa katika mpangilio wa wima, yakiruhusu kupandwa kwa mimea bila kutumia udongo, maji yenye virutubisho husambazwa kupitia mfumo wa mabomba hayo yakifikia kila mmea mmoja kwa mmoja kwenye kikombe chake cha kupandia.

Mabomba yamepangwa kwa mpangilio juu ya ardhi, kila bomba likiwa na matobo yaliyochipua mbogamboga zenye afya na rangi ya kijani. Mazingira ya uzalishaji wa kisasa unaotumia mbinu bunifu, za kilimo bila mchanga kwa wingi.

Mimea imepandwa kwenye kikopo bila kutumia udongo imewekwa juu ya chombo cha plastiki chenye maji na virutubisho. Kuna bomba linalo peleka hewa kwenye maji kusaidia mizizi kupata hewa, mfumo huu hutumiwa kulima bila kutumia ardhi

Safu za mabomba yamebeba uhai kimyakimya. Majani ya mbogamboga yamechangamka juu ya mtiririko wa maji yenye virutubisho, bila udongo bila kelele. Ni sayansi inayokuza chakula kwa ustadi wa kisasa.

Mbegu zimechipuka kwa mpangilio usio wa kawaida, mizizi haijagusana na udongo, bali maji yaliyosheheni virutubisho, kila mmea unasimama kwa fahari kanakwamba unafundisha kesho ya kilimo.

Kuku wenye afya hukuzwa katika mazingira yaliyo salama, yenye usafi wa hali ya juu. Na vifaa vya kisasa vinavyowezesha upatikanaji wa chakula, na maji kwa ufanisi. Hatua inayowezesha ufugaji wa kibiashara wenye tija, na ubora wa bidhaa.

Umwagiliaji wa matone ni njia ya kusambaza maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea kupitia bomba dogo lililowekwa ardhini, njia hii huhifadhi maji hupunguza magugu na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa wakati sahihi mfumo huu unafaa kwa bustani na mashamba yenye nafasi ndogo au maji machache.

Mandhari ya kijani imetawaliwa na nyasi ndefu za Savana. Zenye muonekano wa utulivu chini ya anga lenye mawingu meupe yaliyonyooka. Mazingira yanayoonyesha uzuri wa asili, uliotulivu, uliotunzwa bila mguso wa shughuli za binadamu.

Kilimo cha mbegu kinaanza na hatua za awali za kuotesha miche kati hali iliyodhibitiwa, ambapo vitalu vya plastiki hutumika kuhakikisha ukuaji bora kabla ya miche kupandikizwa shambani, njia hii inalenga kupata miche yenye afya, kuongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya magonjwa. Hii ni msingi wa kilimo bora na endelevu.

Upandaji wa mbegu unahitaji maandalizi ya kina, ambapo vitanda vya udongo hupangwa kwa mpangilio maalumu na watu hukusanyika kwa pamoja wakishirikiana kupanda mbegu kwa uangalifu. Kila hatua huhakikisha kwamba udongo uko tayari, mbegu zinachaguliwa kwa ubora na mazingira yanasaidia utoaji mzuri kwa lengo la kupata mazao bora katika kilimo endelevu.

Mahindi machanga yameota kwa mstari katika vitalu, vilivyo nyooshwa vizuri, ikiwa na afya na rangi ya kijani ang'avu hali inayoashiria uzalishaji wa mbegu bora kwajili ya kilimo chenye tija.

Banda tatu za mbwa zimepangwa kwa nidhamu, kila moja likiwa safi bila uchafu wala harufu. Inaashiria tu sio usafi bali pi uwajibikaji na utunzaji endelevu wa mazingira ya wanyama. Jambo ambalo si la kawaida katika mazingira mengi ya hapa.

Mbwa aliye ndani ya kisanduku cha usafiri anaonyesha dalili za afya njema, akiwa ametulia na akiwa amevaa kamba ya usalama. Usafirishaji wa wanyama kwa kutumia vyombo salama, ni sehemu ya huduma za mifugo, hasa katika kiliniki za wanyama. Ambapo ustawi wa mnyama huakikishwa kabla, wakati na baada ya matibabu au safari.